Mtu aliyekuepo kwenye eneo mfano wa duka, lenye mkusanyiko wa makabati yenye rafu lililohifadhi bidhaa na vifungashio vya aina tofauti, ikiakisi ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo, na dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo kwa matumizi ya wanyama ya nje pekee, na kuchorwa picha ya mnyama aina ya Mbwa, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la ndani mfano wa duka ama chumba lenye mkusanyiko wa vifungashio maalumu vilivyochorwa picha za mazao mfano wa nyanya pamoja na kabichi, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio kilichochapishwa maneno yasomekayo "kimiminika kinachotumika kwenye sindano kwa ajili ya matibabu ya wanyama kwa ya matumizi ya nje pekee" , ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo pamoja na kifungashio chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Dawa asilia" na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka. Ikiashiria kuwa ni vifungashio pamoja na chupa, iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Vifungashio maalum vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, vilivyochapishwa maneno yasomekayo 'Vuna Mbolea ya Kupandia', kishiria kwani kifungashio maalumu, vilivyohifadhi pembejeo za kilimo."

Kifungashio maalumu kilichochapishwa maneno yasomekayo afya bora na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa mbwa pamoja na paka, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyekundu, iliyochapishwa maneno pamoja na picha za wanyama mfano wa ng’ombe, mbuzi, mbwa pamoja na kondoo, ikiashiria kuwa ni chupa ama kifungashio kilichohifadhi dawa zenye kutibu mifugo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano chenye maneno yaliyochapishwa kwa kusomeka "mfumo wa vifaranga" na kuchorwa picha mfano kifaranga cha kuku. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi dawa zinazotumika kutibu mifugo.

Kifukashio pamoja na chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu kilichochapishwa maneno yasemekayo vitenesi na kuchorwa picha za wanyama mfano wa paka pamoja na mbwa ikionyesha kuwa ni chupa yenye kuhifadhi dawa inazotumika kwenye kutibu mifugo.

Chupa ndogo yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na machungwa, iliyochapishwa maneno pamoja na kuchorwa picha ya mnyama mithili ya ng'ombe, ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu mifugo.

Chupa ndogo iliyochapishwa maneno yasomekayo "KUPACIDE" na kuchorwa picha za wanyama mfano wa mbuzi, kuku pamoja na nguruwe ikiashiria kuwa ni chupa iliyohifadhi dawa zilizotumika kwaajili ya kutibu mifugo.

Mtu aliyeshika mazao ya biasharaya matunda aina ya matango, katika eneo la shamba ama bustani palipopandwa mazao hayo, ikiasikisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji ya mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara mfano wa karanga, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la wakulima waliopo katika eneo maalum mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo mfano wa kapu, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo eneo la shamba baada ya mavuno.

Eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya bishara ya matunda aina ya mapapai, ikiakisi kua ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye vifungashio vyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani na nyekundu ikiashiria ni eneo la uchakataji wa zao la biashara.

Eneo maalumu ulilotengenezwa kwa ustadi kwa kutumia miti, yenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyopangwa katika safu ziliyonyooka yakiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mazao hayo.

Wakulima waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililo mfano wa shamba kubwa lililopandwa mazao aina ya chai, likiashiria kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara aina ya chai.

Eneo maalumu mfano wa shambani ama bustani yenye mkusanyiko wa miti iliyotoa matunda yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lililopandwa miti ya mazao ya biashara aina ya kahawa, zilizokomaa na kutoa matunda yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na ya kijani, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyohifadhiwa katika chombo mithili ya kapu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu, chenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizoota kwa rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na kijani. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliobeba vyombo mithili ya ndoo, vilivyojazwa mazao ya biashara aina ya kahawa katika eneo lililohifadhiwa mazao hayo, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya nyanya katika eneo la mfano wa kitalu ama bustani ikiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba, bustani ama kitalu, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina ya pilipili, ikiakisi kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi lililotambarare, lenye mkusanyiko wenyevifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi ikiakisi eneo la shamba lililotumika uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililozungukwa na miti pamoja na vichaka wakiwemo katika eneo lenye vifungashio vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya vitunguu maji ikiakisi kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, walio na mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivyotunza mazao ya biashara aina ya mananasi, ikiakisi kuwa ni wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche ya mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani yenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya matunda aina ya nyanya, ikiakisa kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, yenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kwa ajili yakuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili yauzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mithili ya shamba lenye mkusanyiko wa mazao mfano wa nyanya zilizohifadhiwa katika vyomba aina ya mabeseni, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa gari, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni wapakizaji wenye kusafirisha mazao hayo, baada ya mavuno katika eneo hilo la shamba.

Eneo la nje mfano wa bustani ama kitalu, lililopo pembezoni mwa majengo, lenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiaisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la mashamba yenye udongo wa rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, pakiwa na mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viaz,i kuashiria kuwa ni eneo la shamba, lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la nje mfano wa bustani ama kitalu, lenye mkusanyiko wa miti ya migomba inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu lenye eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa vifungashio ama vyombo vyenye umbo mraba, vilivyohifadhiwa mazao ya biashara ya matunda aina ya maparachichi, ikiakisi kuwa ni eneo lililotumika kwa ajili ya uzalishaji mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mipapai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba, vilivohifadhiwa mazao ya biashara aina ya pilipili hoho, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu, lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu, waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu, wakiwa na eneo liliohifadhi vyombo vyenye umbo mraba na rangi tofauti, vikiwa vimehifadhi mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba bustani ama kitalu kilichopandwa miti ya migomba inayotumika kwaajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi, likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba lenye mabomba madogo yaliyopitishwa katika miche iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kulima mazao hayo.

Eneo maalumi mfano wa shamba ama bustani lililopandwa miche ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya maembe, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miti linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya kahawa akishika chombo ama kifaa maalumu aina ya beleshi, katika eneo lenye vifungashio vilivyohifadhi mazao hayo, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uchakataji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani aliyeshika chombo chenye umbo mraba katika eneo mfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa miti ya migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyopo katika eneo mfano wa shamba, palipo pandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiakisi kuwa ni mkulima aliyopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Eneo maalumu mfano wa bustani ama kitalu chenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi na kutoa matunda ya zao la biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, iliyopo katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililopandwa wa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miti inayotumika kwajili ya kuzalisha mazao ya biashara ya matunda ya mipapai, ikiashiria kuwa ni mkulima aliopo katika eneo linalotumika kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililomfano wa shamba lililopandwa zao la biashara aina ya kabichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyekundu aliyebeba mazao ya biashara ya tunda aina ya mananasi. Akiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya mahindi.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiakisi kuwa ni eneo litumikanalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi yenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na zao la biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mtu aliepo katika eneo mfano wa shamba aliebeba chombo kilichohifadhi mazao ya biashara aina ya kahawa zilizokomaa kwa rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mti uliopandwa na kutoa matunda ya mazao ya biashara aina ya maembe, ikiashiria kuwa wakulima waliopo katika eneo hilo linalotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao hayo.

Mtu aliopo katika eneo mfano wa shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vilivyokomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopadwa mazao ya biashara aina ya kabichi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, yakiwa yanahifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, iliyopandwa migomba, inayotumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi; ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo la shamba linalotumika kwenye uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhiwa mazao ya biashara ya matunda aina ya mananasi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa migomba inayotumika kuzalisha mazao ya biashara aina ya ndizi, ikionyesha kuwa ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vinavyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya mihogo katika eneo lililozungukwa na vichaka pamoja nyasi fupi, ikishiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la shamba lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya mahindi, ikiashiria kuwa ni mkulima aliyepo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba lililopandwa mazao yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyohifadhiwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye toroli lililohifadhi mazao mfano wa karoti, ndizi, pamoja na vitunguu, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima waliopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba, palipopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la wakulima waliovalia mavazi maalumu ya rango ya kijani kibichi waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa zao la biashara aina ya mahindi ikiashiria kua ni eneo la shamba linalotumiws na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare waliobeba chombo chenye umbo mraba kilichohifadhi mazao ya biashara aina ya viazi vitamu, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu, aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba ama bustani linalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililoezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, alieshika zao la matunda ya biashara aina ya matikitimaji aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili, ikijumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba, linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la ukulima waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya viazi vitamu pamoja na vyombo vyenye rangi tofauti vya umbo mraba, vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao hayo ikiashiria kuwa ni eneo la shamba lililotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miti ya matunda ya mazao la biashara aina ya mapapai iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye umbo mraba vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba na kupanda miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba lililopandwa miti ya mazao ya biashara ya matunda aina ya mapapai; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye ubora vilivyojazwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba na kupanda miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu litumikalo na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu, chenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo lenye vyombo vyenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba viliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za ukulima.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa katika eneo hilo kama mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu iliyopo katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche midogo ama nyasi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwa ajili shughuli za kilimo.

Eneo maalum lililo tengenezwa kwa ustadi lene mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na mashine zilizo zunguka katika eneo hilo, ikiashiria kua ni mashine zinazo tumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mtu alieshika mashine yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo katika eneo la shamba inayotumika kwajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba ikihakisi, mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Watu waliopanda chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu aina ya jembe. Linalotumika kwa ajili ya kusawazisha na kutifua udongo, ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mashine zinazosaidia kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi , lenye mkusanyiko wa mashine pamoja vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kichipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda, kwa mashine zinazosaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumia kifaa hicho ama mashine kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vyombo vilivyopandwa na kuotesha miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiaksi eneo lenye mkusanyiko wa mashine zinazotumika kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani vilivyopanda miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililohifadhi mashine zinazotumika kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lilotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu vilivo pandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine zinazotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi yenye mkusanyiko wa mashine pamoja na kitalu ama bustani zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwaajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mashine maalum yenye rangi ya mchanganyiko kijani pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo tambarare lililopandwa nyasi fupi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba, linalotumia mashine hiyo kusaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chumba cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu inayovuta, iliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye nyasi fupi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, iliyopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vyombo vya moto aina ya trekta zilizofungwa mashine maalumu zinazotumika kwa ajili ya mavuno au kukata mazao, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba zinazotumia mashine hizo kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililoko na chombo cha moto mfano wa trekta iliyofungwa mashine inayotumika kwa ajili ya kuchakata udongo, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na kitalu ama bustani kilicho pandwa miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lililohifadhi mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa sayansi na ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye mashine zinazotumika kwenye shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe. Yaliopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalum mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiwa na mashine ama kifaa chenye rangi nyekundu kinachotumika kwa ajili ya kuchakata udongo ili upatike urahisi wa kupanda mbegu, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine pamoja na vitalu, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikionyesha kuwa ni eneo maalumu lenye mashine zinazosaidia kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe, iliyopo katika eneo mfano wa shamba, bustani ama kitalu kilichopandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiashiria kuwa ni mashine inyotumika kusaidia shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mashine za aina tofauti pamoja na vitaru ama bustani zilizopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo lenye mashine zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo la njee mfano wa shamba lenye mashine yenye magurudumu madogo, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kusaidia kwenye kuchakata ama kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye magurudumu katika eneo la wazi lililo tambarale lililo mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na nyeusi, iliyopo kwenye eneo lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba linalotumia mashine hiyo, kusaidia kwenye shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichofungwa mashinme inayotumika kwaajili ya kuchakata udongo ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwaajili ya kusaidia shuguli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mashine zilizopo katika eneo hilo ikiashiria ni mashine zinazotumika kusaidia kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa kisima ama bwawa, palipozungukwa na viumbe hai mfano wa ndege ama kasa, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Mtu aliyesimama pembzoni mwa eneo lililotengenezwa kwa umaridadi, lililo mfano wa kisima ama bwawa, katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lililoandaliwa mahususi, kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Eneo maalumu lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi pamoja na miti, palipo na chanzo cha maji mfano wa bwawa ama kisima, ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki.

Chombo maalumu mfano wa ndoo ama beseni, lililohifadhi kimiminika chenye mifugo aina ya samaki, ikiashiria ni chombo kinachotumika kwa ajili ya ufugaji, ama chombo kinachotumika kwenye kuhifadhi samaki hao.

Eneo kubwa mfano wa shamba ama bustani palipopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, yakiwa yamekauka tayari kwa mavuno, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya uzalishaji wa bidhaa za vyakula.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vifungashio vilivyohifadhi mfano wa nafaka ama mbegu ikijumuisha mahindi, maharage, ulezi pamoja na mtama. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi ama kuuza bidhaa za chakula.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyo hifadhi mfano wa mbegu ama nafaka vikijumuisha: mahindi, maharage pamoja na ulezi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya bidhaa za vyakula.

Jopo la watu waliopo katika eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka kama mahindi, ikiashiria kuwa ni wakulima waliopo katika eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya chakula.

Mkulima aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyeshika chombo chenye kutoa maji mithili ya kunyunyuza, katika eneo lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji wa miti, kwa ajili ya kuhifadhi misitu.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, lililopandwa miche ama mazao yaliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji wa misitu.

Watu waliopo katika eneo mfano wa shamba, bustani ama kitalu lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiakisi watu walimao au kupanda miti kwa ajili ya utunzaji wa misitu.

Mkulima ama mtu aliopo katika eneo mfano wa bustani ama kitalu chenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya upandaji miti ili kusaidia utunzaji wa misitu.

Eneo maalumu lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa ama mto, pamoja na ardhi yenye uoto wa asili unayojumuisha vichaka pamoja na miti, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya msitu.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani, aliyepo eneo mfano wa shamba ama bustani, yenye mkusanyiko wa vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria Ni eneo linalotumika kwa ajili ya kupanda miti, kusaidia uhifadhi wa misitu.

Chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye kimiminika mfano wa maji, kilicho na mizizi iliyopandwa na kuota miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kibichi, ikiakisi kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiakisi mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mkulima aliyopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mabomba yenye range nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikihakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa masayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu ama mabomba yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi ya kijivu, kilichopo katika eneo la ndani, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi ya kijivu, iliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kua ni mabomba yanayo tumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa vyombo vyenye rangi nyeupe vyenye umbo mraba, vikiwa na kimiminika mithili ya maji, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mabomba yanayo tumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, kwenye mabomba yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba na rangi nyeusi iliyopandwa miche midogo, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalum mfano wa ndoo ama bomba lenye rangi nyeupe lenye mashimo madogo yaliyopandwa miche midogo iliyoanza kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiaashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu chenye umbo mraba chenye rangi nyeupe mithili ya beseni ama ndoo kilichohifadhiwa kimiminika mfano wa maji, chenye mizizi iliyoashiria kupandwa kwa miche ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba na rangi nyeupe, vilivyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba, kilichotengenezwa kwa ustadi na kupitishiwa mabomba madogo, katika eneo lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikishiria kuwa ni eneo ama chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mabomba yanayotumika kwajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi bila kutumia udongo.

Mtu aliyepo katika eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi penye mkusanyiko wa mabomba yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kisayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu cha umbo mraba chenye rangi nyeusi, kilichopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, iliopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililo tengeneza na kuezekwa kwa ustadi yenye mkusanyiko wa mabomba yaliopandwa miche midigo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiasjiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi sanyansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye umbo mraba mithiri ya beseni kilichohifadhiwa kimiminika mfano wa maji pamoja na miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo lenye chombo maalumu chenye umbo mraba chenye miche iliyopita na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lenye mkusanyiko wa mabomba y rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi . Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa mabomba, yenye rangi nyeupe yaliyopandwa miche midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidropoli kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe ,yaliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, yakiashiria kuwa ni mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeusi aliepo katika eneo lenye mabomba ya rangi nyeupe, yaliopandwa miche kidigo ilioota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwaajili ya kilimo cha haidroponi.

Chombo maalumu mithili ya bomba lenye rangi nyeupe, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi kwa sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani mbichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Mtu aliyeshika chombo mfano wa kikapu chenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu maji, katika eneo lililozungukwa na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lenye chombo chenye umbo mraba chenye rangi ya bluu, kilichohifadhiwa mazao ya biashara aina ya kitunguu maji yakiakisi eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lenye mkusanyiko wa miti inayo tumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya biashara aina ya kahawa. Ikiashiria kua ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa umaridadi, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuonyesha rutuba , palipopandwa mazao ya biashara aina ya uyoga ikihashiria kuwani eneo linalotumika kwaajili ya kilimo Cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ng'ombe, waliohifadhiwa katika eneo lenye vizuizi pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Likiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mkulima aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi, yaliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa na wazi lililo tambarare lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lililo mfano wa shamba lililopandwa miche katika safu zilizonyooka iliyoota na kuchipua kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani kibichi pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa waliopo katika eneo lililozungukwa na mashine mbalimbali pamoja na mazao ya biashara mfano wa maparachichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani, palipoandwa miche katika safu zilizonyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, likiakisi eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa mbao mithili ya banda, iliyokuwa na mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa vifungashio maalumu, vilivyohifadhi mazao aina ya uyoga; ikiashiria kuwa eneo likitumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu palipopandwa miche iliyoota na kuchipia kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina ya Nyanya, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mazao ama miche iliyoota na kuchipua ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo lililotengwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rotuba, likiwa limefungwa mashine maalumu mfano wa jembe la kisasa, ikiakisi kuwa ni eneo lenye mashine hiyo inayosaidia kwenye shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi yenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe, iliyohifadhiwa katika eneo hilo kwa kuwekewa vizuizi pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kuwa ni eneo unalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Eneo lenye mkusanyiko wa mazao ya biashara aina ya vitunguu, lililohifadhiwa katika vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa ghala linalotumika kama kilimo cha viwanda kwa kuhifadhi mazao hayo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na miti pamoja na vichaka, likiashiria kuwa ni eneo mfano wa shamba, linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliopo katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililomfano wa shamba ama kitalu, kilichopandwa mishe midogo iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi; ikiakisi kuwa eneo hilo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya ng'ombe iliyohifadhiwa katika eneo lenye vizuizi, ikiakisi ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo lilitotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani, iliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyevalia shati lenye rangi nyeusi, aliyepo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani. Lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Kijana wa kiume anae jishughulisha na zao la biashara aina ya nyanya, amezifunga kwenye miti mizuri kwa juu alieziweka akisubiria ziweze kukomaa na baaadae kuzilpeleka sokoni.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichopo katika eneo mfano wa bustani ama shamba lililozungwa na miti ama miche yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililomfano wa shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, kilichofungwa mashine maalumu, inayotumika kwa ajili ya kusaidia kwenye shughuli za kilimo, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililopandwa miche katika safu zilizonyoka zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililo mfano wa shamba ama bustani ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa kitalu ama bustani, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, na kutoa mazao ya biashara aina ya nyanya; ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare limepandwa mazao ya biashara aina ya kabichi zilizo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. ikionyesha kuwa ni eneo lilnalotumika kwajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililo tengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa miche, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashilia kua ni eneo lililo tengenezwa mahususi kwa ajiri ya kilimo cha viwanda kwa kupanda mazao ya aina tofauti .

Jopo la watu waliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama kiwanda, chenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti mfano wa maua ama mazao, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria ni eneo lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha kiwanda.

Eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kutagia, na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa viwanda.

Watu waliopo kwenye eneo la ndani lililotenenezwa na kuezekwa kwa ustadi, limepandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye udongo wenye rangi nyeusi yenye kuashiria rutuba, likiwa limepandwa mazao ya biashara aina ya uyoga, ikiakisi kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na mazo ya biashara aina ya kabichi, ikiakisi kuwa ni eneo la shamba, lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo ama kilimo cha viwanda.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche iliyopandwa katika safu zilizonyooka, na mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika safu zilizonyooka, pamoja na bomba lililopita katikati ya eneo hilo; likiashiria kuwa na mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu Lina bustani kwenye shamba miche midogo ilio chipua kwa kijani kibichi pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yalio pitishwa Kati Kati ya miche iyo ikiashilia umwagiliaji unao tumika katika eneo hilo la shamba .

Eneo kubwa la wazi lilio tambarare, lenye mkusanyiko wa matuta yaliyoandaliwa mithili ya shamba, pamoja na mabomba yaliyopotishwa katikati ya matuta hayo, yakiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo maalumu mfano wa shamba au bustani lenye udongo wa rangi nyeusi wenye kuashiria ardhi yenye rutuba, palipo pandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyo potishwa katikati ya miche hiyo ikiakisi ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarale lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mifereji iliyopitishwa maji katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo mfano wa shamba ama kitalu, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mifereji inayopitisha maji katikati ya miche hiyo, ikiakisi kuwa ni mifereji inayotumika kama mfumo wa umwagiliaji.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipo pandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lenye rangi nyeusi lililopita katika ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na matuta yaliyopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pakiwa na mifereji midogo yenye kupitisha maji, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo la shamba.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika chombo maalumu chenye rangi ya kijani chenye kutoa kimiminika mithili ya maji, aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani. Ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo maalumu mfano wa shamba au bustani yenye miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama bustani, lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria kuwa ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo la shamba.

Eneo maalumu mfano wa shamba ama kitalu kilichpandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba lenye rangi nyeupe lenye kutoa maji, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika eneo hilo.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili, unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, na chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto unaopita katikati ya eneo hilo, ikiakisi kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na mlima mrefu wenye theluji pamoja na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na ardhi yenye uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, na chanzo kikubwa mithili ya ziwa ama mto vikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto upitao katika eneo hilo, ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya msitu.

Barabara ipitayo kuelekea katikati mfano wa msitu ama pori katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka miti mirefu pamoja na nyasi , ikiashiria kua ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde lenye chanzo kikubwa cha maji. likiashiria bwawa au mto pamoja na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu ikiaksi kuwa ni eneo lenye kuaksi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto pamoja na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Watu wawili waliopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozunguka na safu za milima mabonde pamoja na ardhi yenye uwoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti. Ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu limezungukwa na safu ya milima pamoja na mabonde na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, ikiashiria ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Barabara ipitayo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti, vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiakisi kuwa ni barabara ipitayo katika eneo lenye kuonyesha madhali ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo kubwa na wazi lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na safu za milima na mabonde, pamoja na ardhi yenye uwoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili uliyozunguka katika eneo hilo la ardhi, likijumuisha miti midogo, vichaka, pamoja na nyasi zilizokauka, ikiakisi eneo la misitu.

Eneo ni ukubwa wa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na kipande cha ardhi kilichozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka pamoja na miti mirefu; ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto ama bwawa, pamoja na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo maalumu lililozungukwa na kipande cha ardhi, chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na miti, na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto unaopita katika eneo hilo, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuashiria mandhari ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka na safu za milima pamoja na mabonde, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye mlima mrefu pamoja na mabonde na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi mandhari ya misitu.

Eneo kubwa lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na miti. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu lenye kuakisi madhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi tambarare lililozungukwa na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi fupi pamoja na chanzo kikubwa cha maji mithiri ya ziwa au bwawa, ikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti na safu za milima na mabonde zionekanazo kwa mbali ikiashiria kua nieneo la misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya swala ama digidigi aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lililozungukwa na uwoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililo zungukwa na safu za milima pamoja na mabonde na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti ikionesha kuwa ni eneo lenye kuashiria mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo kikubwa cha maji mithili ya mto ama bwawa Pamoja na kipande cha ardhi chenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi ikishiria kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya misitu ama hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lililozungukwa na safu za milima pamoja na mabonde, na ardhi yenye uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi, pamoja na miti, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuashiria mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti, safu za milima na mabonde ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuashiri mandhari ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililozungukwa na safu za milima na mabonde pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka, nyasi fupi pamoja na miti vikiakisi kuwa ni eneo lenye kuonyesha mandhari ya msitu.

Eneo maalum lililotengenezwa kwa mbao wametilia panda yenye mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, pamoja na sehemu inayotumika kwa ajili ya malisho ya mifugo hiyo ni cha sheria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Eneo la kijographia lilio zungukwa na uoto wa asili pamoja na vichaka vya kijani kibichi, utoto wa asili pamoja na vichaka vilivyo ota nyasi ambavyo vina rangi ya kijani kibichi

Eneo maalum lililotengenezwa kwa ustadi lenye mikusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi, pamoja na vyombo vinavotumika kwaajili ya malisho. Ikiashiria kua ni eneo maalumu linalotumika kwaajili ya kilimo na ufugaji.

Mkusanyiko wa mifugo aina ya mbuzi uliopo katika eneo la mfano wa banda pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya mifumo hiyo ikiashiria kua ni eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Mifugo aina ya mbuzi iliyopo katika eneo lililotengenezwa kwa mbao mfano wa banda, wakiwa na chombo kilichohifadhi chakula ama majani ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Mtu aliyepo katika eneo mfano wa shamba ama bustani lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi akiwa amemshika moja kati ya mifugo aina ya mbuzi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo na ufugaji.

Watu waliovalia mavazi sare yenye rangi nyeupe waliopo katika eneo maalumu, liliotengenezwa na kuwekewa uzio katika eneo lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vinavyotumika kwaajili ya malisho ya mifugo hiyo, ikiashiria kua ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo maalumu liliotengenezwa kwa ustadi, lililo mfano wa chumba ama eneo kubwa liliowazi lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku pamoja na vyombo vinavyotumika kwa ajili ya malisho. Ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji.

Eneo la nje lenye kisima ama bwawa kilichozungukwa na mifugo aina ya bata, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya ufugaji wa samaki ama eneo linalotumika kwaajili ya ufugaji wa bata.

Mtu aliyopo katika eneo lenye mkusanyiko wenye mifugo aina ya kuku, pamoja na vyombo vilivyohifadhi mayai, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa mifugo hiyo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko, bluu pamoja na nyekundu, aliyopo latika eneo lenye banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mkusanyiko wa mifugo aina ya kuku, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kufugia.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Enwo la shamba mfano wa bustani lenye udongo mweusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo kama mfumo wa umwagiliaji, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililomfano wa bustani ama kitalu kilichopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumikalo kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo mfano wa shamba ama bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, palipopandwa miche midogo iliyoota na kuchepua kwa kijani kibichi pamoja na mabomba yaliyopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji, ikiashiria kuwa ni eneo la shamba linalotumika kwaajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "ea mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu, zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "EA mbegu spinachi ya hindia" na kuchorwa picha ya mazao mfano wa spinachi ama mbogamboga, ikiakisi kua ni kifungashio kinachohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo mraba vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba pamoja na miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano kilichochapishwa maneno yasomekayo “EA mbegu” na kuchorwa picha ya mazao mfano wa mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mboga.

Kifungashio chenye rangi ya mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Simlaw mbeg"u, na kutoa picha mfano wa mazao aina ya spinachi, ikihakikisha kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha spinachi.

Kifungashio maalumu, chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlau mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mbogamboga, ikiakisi ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu, lililotengenezwa na kuezekwa kwa umaridadi, lenye mkusanyiko wa vitalu ama bustani ziliyopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme, na kuchorwa picha mfano wa mazao yenye rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni kifungashio maalumu kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka, lenye mkusanyiko wa vifungashio vya aina tofauti, vilivyohifadhi mfano wa mbegu ama nafaka kama mahindi, choroko, ulezi pamoja na maharage. Ikiasi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu, zinazotumika kwa ajili ya kupanda kwenye mashamba.

Kifungashio maalumu chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo simlau mbegu kabichi imani elfu moja, ikiakisi kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha kabichi.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "simlau mbegu" na kuchorwa picha ya mazao mfano wa mbogamboga. Ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajli ya kilimo cha mbogamboga.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu na kuchorwa picha mfano wa zao la biashara aina ya kabichi, ikiashilia kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pakiwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na bluu kilichochapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme. Na kuchorwa picha ya matunda aina ya mapapai, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifandhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha matunda.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye mkusanyiko wa vifungashio pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha mafano wa mbegu ama nafaka kama mahindi pamoja na mchele, ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo mfano wa kitalu ama bustani iliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa mahususi kwaajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na manjano, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Sim law mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao aina ya mboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vya umbo mraba vilivyohifadhiwa udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, pamoja na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria kuwa ni vyombo vinavyotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "vuna mbegu" na kuchorwa picha mfano wa mazao, kama mbogamboga pamoja na pilipili hoho, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye vifungashio vyenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia vilivyochapishwa maneno yasomekayo ''vuna mbegu'' na kuchorwa picha mfano wa mazao kama mbogamboga, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu lenye ardhi yenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo lenye mkusanyiko wa vifungashio vyenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, vilivyochapishwa maneno yasomekayo "mbegu za kimabara" pamoja na "mbegu za kifalme" ,na kuchorwa picha ya mazao mfano wa vitunguu, pamoja na nyanya, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zinazotumika kwenye shughuli za kilimo.

Eneo maalumu mfano wa shamba lenye vitalu ama matuta yaliyopandwa miti midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitisha kuashiria mfumo wa umwagiliaji, ikionyesha kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Vifungashio maalum vyenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na kahawia vilivyo chapishwa maneno yasomeyako "EA mbegu" maharage pamoja na mahindi ,ikiashiria ni vifungashio vinavyo hifadhi mbegu zinazo tumika kwaajili ya kilimo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko ya kijani pamoja na manjano, kilicho chapishwa maneno yasomekayo ''SIMLAU MBEGU'' na kuchorwa picha ya mazao yenye rangi nyekundu, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo lenye mkusanyiko wa vyombo mithili ya samani zenye mkusanyiko wa mbegu ama nafaka zilizo za aina tofauti kama maharage pamoja na mahindi, ikiashiria kuwa ni eneo lililohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya kilimo.

Eneo maalumu mfano wa kitalu ama bustani lenye mkusanyiko wa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu, au kilimo cha kupanda mazao.

Chombo maalumu chenye umbo mraba, chenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, kilichopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye chombo chenye vyombo vidogo venye udongo wenye rangi nyeusi, hiyo nikuashiria rutuba vilivopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko kijani, pamoja na manjano, kilichoshapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme, na kuchorwa picha ya mazao mfano wa mbogamboga, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu lenye udongo wenye rangi nyeusi wenye kuashiria rutuba, lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo la shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi, wenye kuashiria rutuba lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa kama mfumo wa umwagiliaji ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha upandaji mbegu.

Eneo maalumu, lenye watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani, lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya tembo, lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka. Ikiaksi kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lenye wanyama wa mwituni aina ya tembo, palipozungukwa na na uoto wa asili unajumuisha miti mirefu pamoja na vichaka, likiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa mnyama huyu ama eneo liinalokisi ni hifadhi ya mandhari ya wanyama pori.

Mnyama wa mwituni aina ya twiga aliyepo katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na mti mirefu, ikiashiria kuwa ni eneo linaloakisi mandhari ya hifadhi wanyama pori.

Wanyama wa mwituni aina ya nyati, waliopo katika eneo lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa ama mto, palipozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo lenye kuakisi madhari ya hifadhi ya wanyama pori.

Mtu aliyemshika mnyama wa mwituni aina ya twiga, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti mirefu, vichaka, pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Ndege wa mwituni wenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, waliopo pembezoni mwa chanzo kikubwa cha maji misiri ya mto ama bwawa pamoja na uoto wa asili unaojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi, ikiashiria kuwa ni ndege waliopo katika hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa wanyama wa mwituni aina ya tembo, katika eneo lenye wasimamizi waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama wa mwituni aina ya swala mwenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kahawia aliyopo katika eneo mfano wa msitu, ikiashiria kuwa ni eneo la hifadhi la wanyamapori ama eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.